Kwa kawaida, shamba huhitaji kuwa kubwa ili kukuza mimea vizuri imee hadi juu. Lakini kwa wale wasio na nafasi, wanatumia njia ya kihaidroponiki ambapo mimea haiwekwi kwenye sakafu, bali inawekwa kwenye bomba, karatasi na vitu vingine.

Ukulima wa haidrofoniki ni ule ambao unatumia nafasi kidogo sana, kati ya hizo zingine na minea huenda juu huwekwa kwa mbomba au hata kuanikwa kwenye kuta na kuchukua nafasi kidogo mno.

Njia ya ukulima ya hydroponiki ni mojawapo ambayo inahitaji nafasi kidogo sana kwani mmea hukuzwa kwa njia ya kuwekwa pamoja au kupangwa juu kwenye kitu kama kigunia au bomba.

Ukulima wa haidropiniki ambao unatumia bomba tu za maji au mimea kukuzwa kwenye ukuta unatumia nafasi kidogo sana lakini manufaa haikui mingi kuwa ni mimea inahitaji shamba kubwa ili imee vizuri.

Mimea miwili aina ya tumbaku imekuzwa kwa njia ya unyunyiziaji maji. Ukulima huu huwa na faida ukifanywa kwa wingi na mtu akiwa na shamba kubwa mno.

Isipokuwa ukulima wa misimu tuliozoea pamoja na ule wa unyunyuziaji maji, kuna nyingine kama huu ulioashiriwa wa haidroponiki ambapo mimea inapandwa kwa ukaribu na haihitaji kuwekwa chini.

Ukulima wa hydroponiki unahitaji nafasi kidogo mno, na mimea huwa ya nufaa zaidi, kwani mazingira yameangaliwa kwa umakini. Michicha imemea vizuri na kua ya rangi ya kijani kibichi.

Kilimo cha haidroponiki kimesaidia sana wakulima walio na shamba dogo au hata wale wasio nalo kabisa, maana inachukua nafasi kidogo sana na mazao ni makuu mno. Wakati mwingi, mboga ndiyo hupandwa kutumia namna hii.

Katika chumba cha kukuza mimea, kuna nyanya zilizopandwa zenye rangi ya kijani kibichi ambazo zinaanza kuonyesha dalili za kukoma. Kilimo hiki hufanywa ili kutoa mazingira halisi kwa mimea, hivyo kuweza kupata mazao makubwa na bora.

Kwenye kiwanda, tunaona nyanya nyingi rangi ya nyekundu zilizo iva zikisongeshwa kwa miundombinu iliyo tengenezwa. Kuna mfanyikazi aliyevaa glovu ya kijani na shati la nyekundu.

Nanasi zilizokomaa, zimepandwa vizuri na kwa wingi mno, kwani shamba ni kubwa na zi karibu kuiva. Bidhaa hizi zinapovunwa huenda kutengeneza sharubati na vitu vingine.

Ukulima wa kiwanda unaonekana hapa ambapo majani yamemea vizuri na nyingine kuwa na viyowevu na tone vya maji, huku paa likiwa limefunguliwa na yaweza kuingiza mvua.

Ukulima unaofanywa katika chumba, unaleta mazao mengi mno kwani mazingira yote huangaliwa kwa makini. Kuna vijimea vidogo vyenye matawi ya kijani kibichi na pia kuna nyasi.

Yoga mingi sana, rangi nyeupe zimemea kwa udongo mweusi, kwani unaleta mazao mno. Ukulima huu umefanywa kwa chumba, ambapo mazingira halisi yametengenezwa ili kuleta mazao makuu.

Viwanda vya ukulima vingi vinatumia ukulima wa chuma ambapo mazingira hupangwa na kuangaliwa kwa makini kwani maji na hata joto hupimwa na kufanywa kuwa ile inayotakikana

Kabichi zilizopandwa zingizingatia rafu na kunyunyizia maji vizuri kupaliliwa, zinaonekana kukomaa. Shamba ambayo mimea hizi zilikuwekwa ni robo ya hekali.

Kabichi zilizopandwa kwenye rafu na kupaliliwa vizuri zinaonekana kuanza kukomaa. Shamba lililopandwa mimea hizi linaonekana kuwa karibu acre moja.

Katika chumba cha ukulima, kuna mimea mingi iliopangwa kwenye safu, pia na vijibomba vyeusi vya maji, vinavyotumika kunyinyizia. Mazingira haya huleta nufaa sana kwa mimea kwani matunda huwa mengi.

Vifaranga wengi wanaonekana katika chumba ambapo kuku hukuzwa. Biashara hii nufaa yake hupatikana kwa kuuza nyama yao au mayai ili kupata faida nzuri.

Mkulima wa nyanya, amefurahi mno, kwani ametabasamu huku akiwa ameshika tunda moja la kijani kibichi. Mengine mengi yanaonekana kwa umbali, ya nyekundu na yengine yasiyoiva.

Ukulima wa chumba ujulikanao kwa lugha ya kimombo kama Greenhouse . Unaweza kutoa faida kubwa sana kwani mimea huwa na mazao isiyo ya kawaida na ukulima wa nje.

Ukulima wa umwagiliaji maji wa kupanda nyanya unaonekana kuwa wa nafuu zaidi. Zimemea vizuri na nyingine imeiva ikiwa nyekundu lakini baado nyingine ni kijani kibichi.

Bomba moja kuu la maji linaonekana kuwa na vijibomba vidogo vinayvotumika katika unyunyuziaji wa mimea ambayo bado ni changa na bado kukomaa. Ukulima huu huleta faida ikiwa wakati wa kiangazi.

Shamba kubwa mno limetayarishwa kupandwa kwa mimea kwani limepaliliwa na magugu yote yametolewa. Vijibomba vya maji vimepangwa vizuri kando ya mitaro ambapo mimea hiyo itapandwa.

Bomba moja nono na zingine kadhaa konde. Rangi za nyeusi zinaonekana kupita kwenye shamba ambapo mimea midogo inanyunyuziwa maji. Ukulima huu huwa na nufaa sana wakati wa kiangazi.

Ukulima wa unyunyizaji maji hutumika katika msimu wa jua kali ambapo bomba hupitishwa kando ya mimea ambayo itatoa maji.

Shamba limetayarisha kukuza mimea kwa njia ya unyunyizi wa maji, huku mimea ikiwa kidogo mno. Njia hii inasaidia sana wakati wa kiangazi au kwa vifaa vinavyohitaji maji mingi kukua.

Mtaro umechimbwa kwenye shamba na bomba la maji kubwa limeekwa pamoja na vijibomba vinavyotokana na ile kubwa ya kijivu. Ukulima huu ni wa unyunyiziaji maji ambapo mtu hategemei mvua kuja ili kupata maji ya kutosha.

Shamba kubwa mno lililotengenezwa ili kupanda mimea. Limechimba mitaro vizuri kwenye safu na maji ipo hapo ndani. Hapo nyuma, kuna mimea nyingine changa inaonekana ya kijani kibichi.

Sehemu ndogo ya shamba imetayarishwa kwa kuweka vijiboma vidogo vya maji ambavyo vitanyunyuzia mimea ili ipate faida kubwa zaidi na kutongoja mvua kumesaidia sana kwa ukulima.

Kwenye shamba vijibomba vimewekwa chini ili kupitisha maji. Sehemu nyingine imepandwa sukuma na ingine itayari kuwekwa mimea. Kwa umbali, twaweza kuona miti mirefu mno.

Miche kadhaa ya mimea imepandwa katika udongo mwekundu, huku bomba za maji zimepitishwa kwenye safu ya mimea hizo, ili kunyunyuzia maji.

Bomba linalopitia katika shamba linalofanya ukulima wa unyunyiziaji maji imefungua mifereji na maji imekita mizizi. Mimea bado changa ndio maana inanyunyiziwa .

Kwenye shamba kuna kijibomba kidogo cha maji, rangi nyeusi kilichopita kando ya mimea inayokuzwa. Njia hii ni ya unyunyiziaji maji na haitegemei mvua kwani maji inapitishwa hapo.

Ukulima wa unyunyuziaji maji hufanywa kwa mimea kupandwa na mitaro kuchimbwa katikati yao pia mabomba kueka itakayopitisha maji hio hua inaleta nufaa mingi na inatumika kwa vitu kama mchele mahala ambapo pamekauka.

Njia ya kukuza mimea ya kunyunyiziji maji, inahitaji kupitisha vibomba vya maji kote kote shambani. Lakini ikishawekwa, mimea umea vizuri na huleta faida mno.

Pasipo na mvua wakulima wengi hutumia bomba za maji ili kunyunyizia mimea yao na ikue na faida kubwa. Kuna mahindi iliyo karibia kukomaa ikiwa ina nyunyiziwa.

Miche ya maindi na nyingine ya maragwe inakuzwa kwa kutumia ukulima wa unyunyuziaji maji ambapo bomba zimepita kando ili kuipitisha maji na kunyunyizia mimea wakati ambapo mkulima anataka.

Mimea imepandwa kwenye safu na bado ni changa mno. Kuna vijibomba vyeusi ambavyo vinapitisha maji kwani inatumia ukulima wa unyunyiziaji ambayo haitegemei mvua kunyesha.

Shamba la umwagiliaji maji limeng'aa kwa matawi yake ya kijani kibichi. Bomba za kupitisha zimeingia kwenye mitaro inayolinganisha mistari sambamba ya majani hayo.